Dawati la mapokezi katika kituo cha huduma, limepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna kompyuta mpakato , viti vya wateja na maafisa waliovaa sare na barakoa wakihudumia wananchi. Mabango ya huduma yananingi'inia ukutani. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Watu wanashikilia bendera za Kenya kwa uwanja wa michezo, wamevaa mavazi ya rangi za kitaifa, nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe. Wanashangilia ishara ya uzalendo, wengine wakiwa wamesimama juu wakipeperusha bendera kwa nguvu.

Watu wakishikilia bendera za Kenya kwa uwanja wa michezo, wamevaa mavazi ya rangi za taifa nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe. Wanashangilia ishara ya uzalendo wengine wakiwa wamesimama juu wakipeperusha bendera kwa nguvu.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wakiwa uwanjani. Mchezaji wa timu ya Kenya amevaa jezi nyeusi na anashikilia mpira huku mchezaji wa timu pinzani aliye valia jezi ya kijani akimzuia.

Wanaume wanacheza mpira wa kandanda uwanjani, wakiwa wamevaa jezi za rangi nyeupe na nyekundu. Wanakimbia kwa kasi wakipokezana mpira kwa ustadi. Wanajaribu kufunga goli huku wengine wakiizuia mashambulizi kwa nguvu.

Wanawake wanacheza mipira ya mikono uwanjani, wakiwa wamevaa jezi za rangi nyeupe na buluu. Wanakimbia kwa kasi, wakipokezana mpira kwa kasi. Wanajaribu kufunga goli, huku wengine wakizuia mashambulizi kwa nguvu.

Watu wakishikilia bendera za Kenya kwa uwanja wa michezo. Wamevaa mavazi ya rangi ya kitaifa, nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe. Wanashangilia kuashiria uzalendo, wengine wakiwa wamesimama juu wakipeperusha bendera kwa nguvu.

Sehemu ya kupeana vitambulisho katika kituo cha huduma, limepangwa kwa mpangilio mzuri, kuna kompyuta, viti vya wateja, na maafisa waliovaa sare wakihudumia wananchi. Mabango ya huduma yananing'inia ukutani. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Wachezaji wa kike wa mpira wa vikapu kutoka Kenya, wamesimama pamoja wakipiga picha. Mmoja wao anashikilia mipira, wote wanatabasamu kwa furaha wakiwa wamevaa sare za michezo.

Jaji mkuu Martha Koome anahutubia taifa akiwa kwenye jukwaa rasmi. Amesimama kwa hadhi akiwa amevalia mavazi ya heshima. Anazungumza kwa msisitizo na ni mwenye tabasamu na furaha.

Wanawake wawili wanacheza mpira wa kikapu uwanjani, wakiwa wamevalia jezi za rangi nyeupe na blue . Wamegawanyika katika timu mbili, wakiruka na kupiga mpira juu ya kikapu. Watazamaji wamesimama kando kando.

Wanaume wanacheza mpira wa kandanda uwanjani. Wakiwa wamevaa jezi za rangi ya nyeupe na buluu na kijani, wanakimbia kwa kasi wakipokezana mpira kwa ustadi wanajaribu kufunga goli huku wengine wakizuia mashambulizi kwa nguvu.

Watu wakishikilia bendera za Kenya, kwa uwanja wa michezo. Wamevaa mavazi ya rangi za kitaifa nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe. Wanashangilia, ishara ya uzalendo. Wengine wakiwa wamesimama juu wakipeperusha bendera kwa nguvu.

Raisi William Ruto yuko kwenye jukwaa maalum katika hafla rasmi, akiwa anawasalimia watu kwa kushikana mikono. Watu waliokusanyika karibu naye, wanafuraha wakimpungia mikono kwa heshima.

Wanariadha wanakimbia kwa kasi kwenye uwanja wa michezo. Wamevaa mavazi ya mchezo ya rangi mbalimbali. Baadhi yao wanajitahidi kufikia mstari wa mwisho. Mandhari ya uwanja ni ya kuvutia na mashabiki wachache wanaangalia kwa makini.

Jaji mkuu Martha Koome akiwa na rais Ruto wakizungumza kwa utulivu. Wamesimama karibu wakibadilishana mawazo katika mazingira rasmi. Wamevalia mavazi ya heshima. Mazungumzo hayo yanaashiria kuwa ya umuhimu wa kitaifa.

Wachezaji wa mpira wa kandanda, wameinua kombe juu kwa furaha baada ya ushindi mkubwa. Kila mchezaji amevaa medali shingoni, wakitabasamu, na kushangilia kwa mikono juu.

Dawati la mapokezi katika kituo cha huduma, limepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna kompyuta, viti vya wateja na maafisa waliovaa sare wakihudumia wananchi. Mabango ya huduma, yananing'inia ukutani. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Wachezaji wa mpira wa miguu wanakimbia uwanjani kwa ajili ya mazoezi. Wamevaa jezi za buluu na wanakimbia kwa mpangilio. Mazoezi yao yana ashiria bidii, nidhamu na umoja, huku wakifuata maagizo ya kocha kwa makini sana.

Watu wakishikilia bendera za Kenya kwa uwanja wa michezo. Wamevaa mavazi ya rangi za taifa nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe. Wanashangilia ishara ya uzalendo, wengine wakiwa wamesimama juu wakipeperusha bendera kwa nguvu.

Rais William Ruto ameketi mezani, akitia sahihi nyaraka rasmi mara tu baada ya kuapishwa. Ni mwenye umakini akiwa amevalia suti rasmi huku maafisa wa serikali na viongozi mbalimbali, wakishuhudia tukio hilo.

Wanasoka wakenya wako kwenye mazoezi ya mpira wa miguu katika uwanja wa mchezo. Wamevaa jezi za michezo na viatu maalum vya kandanda. Wanakimbia wakielekezwa na kocha wao kwa bidii.

Watu wameketi katika eneo la mapokezi la ofisi ya huduma, wengine wameshikilia makaratasi, wengine wakitazama mbele kwa subira. Viti vimepangwa kwa mstari na mazingira ni safi.

Watu wanashikilia bendera za Kenya kwa uwanja wa michezo. Wamevaa mavazi ya rangi ya taifa, nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe. Wanashangilia, ishara ya uzalendo, wengine wakiwa wamesimama juu wa kipeperusha bendera kwa nguvu.

Madawati ya mapokezi katika kituo cha huduma limepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna kompyuta, viti vya wateja na maafisa waliovaa sare wakiwahudumia wananchi. Mabango ya huduma yananing'inia ukutani. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Watu wakishikilia bendera za Kenya kwa uwanja wa michezo, wamevaa mavazi ya rangi za taifa nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe, wanashangilia ishara ya uzalendo wengine wakiwa wamesimama juu wakipeperusha bendera kwa nguvu.

Watu wanacheza mechi ya kandanda katika uwanja mkubwa wa michezo. Mashabiki wamejaa kwenye majukwaa wakishangilia kwa sauti na vifijo. Wachezaji wanakimbia kwa kasi wakipiga mpira kwa ustadi.

Jaji mkuu Martha Koome anaapishwa rasmi kuchukua wadhifa wa jaji mkuu. Amevalia mavazi ya heshima ya mahakama. Anaapa kwa kushika biblia, huku akionyesha utulivu na ujasiri.

Mashabiki wa Gor Mahia wakiwa uwanjani wakishangilia kwa nguvu. Wamevalia jezi za kijani na nyeupe wakiwa na bendera na vuvuzela . Wanaimba wakiruka kwa furaha kuunga mkono timu yao.

Pasipoti za Kenya zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya ofisi tayari kutolewa kwa wamiliki wake, kila pasipoti ina jalada la bluu na nembo ya taifa zikisubiri kuchukuliwa na wananchi waliotuma maombi yao.

Wanaume wanacheza mpira wa kandanda uwanjani, wakiwa wamevaa jezi za rangi ya kijani kibichi na nyekundu. Wanakimbia kwa kasi wakipokezana mpira kwa ustadi, wanajaribu kufunga goli huku wengine wakizuia kwa mashambulizi.

Mwanariadha mwenye nguvu na ari kubwa anashiriki katika mashindano ya kuruka mbali. Amevaa sare rasmi za michezo na viatu maalum vya riadha. Majaji wanafuatilia ufanisi wake.

Mashabiki wa Gor Mahia wakiwa uwajani wakishangilia kwa nguvu. Wamevalia jezi za kijani na nyeupe, wakiwa na bendera na vuvuzela. Wanaimba na kuruka kwa furaha kuunga mkono timu yao.

Dawati la mapokezi katika kituo cha huduma, limepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna komputa, viti vya wateja na maafisa waliovaa sare wakihudumia wananchi. Mabango ya huduma yananing'inia ukutani. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Jaji mkuu Martha Koome anahutubia taifa kwa kujiamini, akiwa amesimama kwenye mimbari rasmi. Amevalia mavazi ya heshima. Nyuma yake wamesimama maafisa wa serikali wakimsikiliza kwa umakini.

Dawati la mapokezi katika kituo cha huduma limepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna kompyuta, vitu vya wateja na maafisa walio valia sare wakihudumia wananchi. Mabango ya huduma yana ning'inia ukutani. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Mashabiki wa Gor mahia wakiwa uwanjani wakishangilia kwa nguvu wamevalia jezi za kijani na nyeupe wakiwa na bendera na vuvuzela wanaimba na kuruka kwa furaha kuunga mkono timu yao.

Jaji mstaafu David Maraga na rais wa zamani Uhuru Kenyatta, wakizungumza kwa utulivu. Wamesimama karibu, wakitazamana kwa umakini wakijadili. Rais amevaa suti na jaji amevaa nguo rasmi za mahakama.

Dawati la mapokezi katika kituo cha huduma, limepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna kompyuta, viti vya wateja, na maafisa walio vaa sare wa kihudumia wananchi. Mabango ya huduma yananing'inia ukutani, mazingira ni safi na yenye utulivu.

Wachezaji wa timu ya mpira ya kandanda, wanasherehekea ushindi baada ya mechi. Wamevaa sare zao, wakikumbatiana, na kuruka kwa furaha na kupiga kelele.

Vitambulisho vingi vya taifa vimepangwa mezani tayari kutolewa. Vimewekwa kwa mpangilio mzuri vikisubiri kuchukuliwa na wamiliki wake, waliovituma kwa usajili.

Vitambulisho vingi vya taifa ya Kenya vimepangwa mezani tayari kutolewa. Vimewekwa kwa mpangilio mzuri, vikisubiri kuchukuliwa na wamiliki wake waliovituma kwa usajili.

Rais wa zamani Uhuru Kenyatta akiapishwa rasmi mbele ya umma, huku akiwa ameinua mkono wake wa kulia akishika biblia kuapa uaminifu wa taifa. Mke wake amesimama kwa heshima kubwa, wakati wa kuapishwa kwake rais huyo wa Kenya.

Mwanamke amesimama huku akishangilia, mkono wake wa kulia ukiwa na bendera ya Kenya. Watu wamevaa mavazi ya rangi za kitaifa, nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe. Wanashangilia kwa ishara ya uzalendo, wengine wakiwa wamesimama katika uwanja wa michezo.

Rais wa zamani Uhuru Kenyatta anaapishwa rasmi mbele ya umma huku akiwa ameinua mkono wake wa kulia akishikilia bibilia kwa uaminifu wa taifa. Mke wake amesimama kwa heshima kubwa wakati wa kuapishwa kwake rais wa Kenya.

Wachezaji wa mpira wa kandanda uwanjani wakiwa wamevaa jezi za rangi ya nyekundu na ya manjano. Wanakimbia kwa kasi ,wakipokezana mpira kwa ustadi. Wanajaribu kufunga goli huku wengine wakizuia mashambulizi kwa nguvu.

Jaji mkuu Martha Koome anaapishwa rasmi kuchukua wadhifa wa jaji mkuu. Amevalia mavazi ya heshima ya mahakama. Anaapa kwa kushika bibilia huku akionyesha utulivu na ujasiri.

Jaji mkuu Martha Koome na Rais William Ruto, wakitoka nje ya jengo la serikali. Wamevalia mavazi rasmi, wakisindikizwa na walinzi na maafisa wengine. Wanatembea kwa utaratibu.

Watu wamekusanyika uwanjani wa mchezo wakiwa wameketi na wengine wamesimama wakishangilia. Baadhi wamevaa mavazi ya timu wanayoipenda, wakiwa na mapande ya mabango mikononi. Wanapiga picha kwa furaha.

Mtu akishikilia bendera ya Kenya kwa uwanja wa michezo, watu wamevaa mavazi ya rangi za taifa, nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe, wanashangilia ishara ya uzalendo, wengine wakiwa wamesimama juu wakipeperusha bendera kwa nguvu.

Sehemu cha kupeana cheti cha kuzaliwa katika ofisi la huduma. Ofisi limepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna kompyuta, viti vya wateja na maafisa waliovaa sare wakihudumia wananchi. Mabango ya huduma yananing'inia ukutani. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Dawati la mapokezi katika kituo cha huduma, limepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna kompyuta, viti vya wateja na maafisa waliovaa sare wakimhudumia mwananchi. Mabango ya huduma yananing'inia ukutani, mazingira ni safi na yenye utulivu.

Dawati la mapokezi katika kituo cha huduma limepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna kompyuta na afisa aliyevaa sare akihudumia mwananchi. Mabango ya huduma yananing'inia ukutani. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Pasipoti mbili za Kenya zimewekwa mezani moja ina rangi ya buluu ya bahari na nyinyine buluu angavu. Zina nembo ya taifa ya Kenya mbele zikiwa zimepangwa vizuri juu ya meza.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wakiwa uwanjani. Mchezaji mmoja amevaa jazi la rangi nyeupe, mwingine akiwa amevaa jazi ya kijani kibichi, akishikilia mpira huku mchezaji wa timu pinzani aliyevalia jezi ya nyeupe akimzuia.

Dawati la mapokezi katika kituo cha huduma limepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna kompyuta, viti vya wateja na maafisa waliovaa sare wakihudumia wananchi. Mabango ya huduma yananingia ukutani. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Wanaume wanacheza mpira wa kandanda uwanjani wakiwa wamevaa jezi za rangi ya manjano na bluu. Wanakimbia kwa kasi, wanajaribu kufunga goli huku wengine wakizuia mashambulizi kwa nguvu.

Vitambulisho vingi vya taifa, vimepangwa mezani tayari kutolewa. Vimewekwa kwa mpangilio mzuri, vikisubiri kuchukuliwa na wamiliki wake walio vituma kwa usajili.

Watu wakishikilia bendera za Kenya kwa uwanja wa michezo. Wamevaa mavazi ya rangi za taifa nyeusi ,nyekundu, kijani na nyeupe. Wanashangilia ishara ya uzalendo; wengine wakiwa wamesimama juu wa kipeperusha bendera kwa nguvu.

Ofisi ya uhamiaji yenye maandishi juu ya mlango. Wateja wamesimama mbele ya dirisha la kuhudumiwa, wakiwa wameshika faili za kuomba pasipoti. Ndani kuna meza ya maafisa, wa uhamiaji yenye kompyuta.

Wachezaji wamesimama kwa furaha wakiwa wameshika kombe, baada ya ushindi. Wengine wameinua juu mikono yao wakipiga kelele, na shangwe. Wamevalia jezi zao, wanatabasamu kuashiria mshikamano mkubwa wa timu yao mbele ya mashabiki.

Dawati la mapokezi katika kituo cha huduma. Limepangwa kwa mpangilio mzuri na maafisa waliovaa sare wakihudumia wananchi. Mabango ya huduma yananing'inia ukutani. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akiwa katika dawati la mapokezi katika kituo cha huduma. Limepangwa kwa mpangilio mzuri, kuna kompyuta, viti vya wateja na maafisa waliovaa sare wakihudumia wananchi. Mabango ya huduma yananingia ukutani. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Watu wanacheza voliboli uwanjani wakiwa wamevalia jezi za rangi nyeupe na kijani. Wamegawanyika katika timu mbili, wakiruka na kupiga mpira juu ya wavu . Watazamaji wengi wamekaa kando ya uwanja huo.

Mashabiki wa Kenya wakiwa uwanjani wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi za bendera ya taifa nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe. Baadhi wamevaa mashati, kofia au vitambaa vyenye nembo ya Kenya. Wanashangilia kwa furaha.

Shughuli ya kuwapokea mawakili wapya inaendelea mahakamani. Wamevalia mavazi rasmi ya mawakili, Wakila kiapo mbele ya jaji. Mawakili wapo ukumbini, huko, wakipiga makofi na kusherehekea mafanikio yao.

Sehemu ya mapokezi katika kituo cha huduma. Limepangwa kwa mpangilo mzuri. Kuna kompyuta, viti vya wateja na maafisa waliovaa sare wakihudumia wananchi. Mabango ya huduma yananing'inia ukutani. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Dawati la mapokezi katika kituo cha huduma, limepangwa kwa mpangilio mzuri kuna kompyuta, viti vya wateja na maafisa waliovaa sare wakihudumia wananchi . Mabango ya huduma yananing'inia ukutani. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Dawati la mapokezi katika kituo cha huduma, limepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna computer , viti vya wateja, na maafisa walio vaa sare wakihudumia wananchi. Mabango ya huduma yananing'inia ukutani. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Jaji mkuu Martha Koome anaapishwa rasmi kuchukua wadhifa wa jaji mkuu. Amevalia mavazi ya heshima ya mahakama. Anaapa kwa kushikilia bibilia huKu akionyesha utulivu na ujasiri.

Cheti cha kuzaliwa cha Kenya, ni hati rasmi yenye nembo ya serikali ya Kenya juu. Kina taarifa muhimu kama jina kamili la mtoto na tarehe na mahali alipozaliwa majina ya wazazi, jinsia ya watoto na nambari ya usajili hutumika kudhibitisha uraia na utambulisho wa mtoto.

Mwanariadha mwenye nguvu na ari kubwa anashiriki katika mashindano ya kuruka mbali. Amevaa sare rasmi za michezo na viatu maalum vya riadha. Majaji wanafutilia ufanisi wake.

Jaji mkuu Martha Koome na rais William Ruto wamesimama pamoja wakipiga picha ya pamoja. Wamevalia rasmi, uso wao kuashiria tabasamu la furaha na heshima. Picha inaashiria tukio muhimu katika taifa.

Rais William Ruto anaapishwa rasmi mbele ya uma, huku akiwa ameinua mkono wa kulia akiwa ameshikilia bibilia, kuwapa uaminifu wa taifa. Mke wake mama Rachel Ruto amesimama kando yake wakati wa kuapishwa kwake rais wa Kenya.

Mwanachama wa chama cha ODM Edwin Sifuna anahutubia wanahabari akitumia vipaza sauti na ni mwenye makini akizungumza. Wanachama wenzake wapo nyuma yake wakiwa wamevalia kofia za rangi ya chungwa.

Dawati la mapokezi katika kituo cha huduma vimepangwa kwa mpangilio mzuri kuna kompyuta viti vya wateja na maafisa waliovaa sare waki hudumia wananchi. Mabango ya huduma yana ning'inia ukutani, mazingira ni safi na yenye utulivu.

Jaji mkuu Martha Koome anahutubia taifa akiwa kwenye jukwaa rasmi . Ameketi kwa hadhi akiwa amevalia mavazi ya heshima. Anazungumza kwa masisitizo.

Watu wamekusanyika uwanjani wa mchezo wakiwa wameketi na wengine wamesimama wakishangilia. Baadhi wamevaa mavazi ya timu wanayoipenda wakiwa na mapande ya mabango mikononi.

Chumba cha mapokezi katika kituo cha Huduma kimepangwa kwa mpangilio mzuri, kuna kompyuta, viti vya wateja na maafisa waliovaa sare wakihudumia wananchi, mabango ya huduma yananing'inia ukutani, mazingira ni safi na yenye utulivu.

Wafu wanacheza mpira wa wavu uwanjani. Wamegawanyika katika timu mbili, wakirushiana mpira kwa ustadi. Wamevalia mavazi ya mchezo na wanafurahia mchezo huo. Wengine wanashangilia pembeni huku jua likimulika uwanja mzima vizuri.

Ofisi ya uhamiaji yenye maandishi juu ya mlango, mteja mmoja amesimama mbele ya dirisha la kukudumiwa, akiwa ameshika faili ya kuomba pasipoti ndani kuna meza ya maafisa wa uhamiaji yenye kompyuta.

Watu wamevaa mavazi ya rangi za taifa kenya nayo ni nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe wanashangilia ishara ya uzalendo wengine wakiwa wamesimama juu wakibeberusha bendera kwa nguvu katika uwanja wa mchezo.

Taka zimekusanywa na kutupwa kando ya barabara bila mpangilio wowote. Kuna palstiki na karatasi. Bandari hiyo ni chafu na ya kuudhi.

Wafanyakazi wa kituo cha huduma wamesimama nje ya ofisi ya huduma wakipiga picha. Wamevaa sare safi za kazi na wanatabasamu usoni. Mazingira ni safi na ya mpangilio mzuri.

Mwanaume anasimama wima akiwa ameshikilia pasipoti mkononi mwa kulia, huku mkono wa kushoto ukiwa na stakabadhi nyingine. Yupo tayari kwa safari au shughuli rasmi, uso wake ukiwa na matumaini.

Dawati la mapokezi katika kituo cha huduma, limepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna kompyuta, viti vya wateja, na maafisa walio vaa sare wakihudumia wananchi. Mabango ya huduma yananing'inia ukutani, mazingira ni safi na yenye utulivu.

Nembo ya chama cha kisiasa cha Jubilee ikiashiria mikono miwili iliyoshikana kwa mshikamano ikiwa katikati ya mduara wa rangi nyekundu. Imeandikwa tuko pamoja chini yake.

Dawati la mapokezi katika kituo cha huduma limepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna kompyuta, viti vya wateja na afisa aliyevaa sare akihudumia wananchi. Mabango ya huduma yananing'inia ukutani. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Dawati la mapokezi katika kituo cha huduma limepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna kompyuta, viti vya wateja na maafisa waliovaa sare wakiwahudumia wananchi. Mabango ya huduma yananing'inia ukutani. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Rais William Ruto anaapishwa rasmi mbele ya umma, huku akiwa ameinua mkono wa kulia kuapa uaminifu wa taifa. Mke wake Mama Rachel Ruto, anashikilia biblia kwa heshima kubwa wakati wa kuapishwa kwake rais wa Kenya.

Dawati la mapokezi katika kituo cha huduma limepangwa kwa mpangilio mzuri, kuna kompyuta, viti vya wateja na afisa aliyevaa sare akihudumia mwananchi. Mabango ya hudmua yananing'inia ukutani. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Wasichana kumi na moja, wamevaa jezi za Chapa Dimba. Wamesimama pamoja wakipiga pozi kwa ajili ya picha. Wanafuraha na kujiamini, wote ni wachezaji wa kandanda, wanaashiria umoja na ushindani wa soka.

Dawati la mapokezi katika kituo cha huduma limepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna kompyuta, viti vya wateja na maafisa waliovaa sare wakihudumia wananchi. Mabango ya huduma yananing'inia ukutani. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Watu wakishikilia bendera za Kenya kwa uwanja wa michezo. Wamevaa mavazi ya rangi za taifa, nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe. Wanashangilia ishara ya uzalendo, wengine wakiwa wamesimama juu, wakipeperusha bendera kwa nguvu.

Jaji mkuu pamoja na majaji wengine, wameketi kwa heshima kwenye benchi la mahakama wakati wa kikao rasmi cha kusikiza kesi. Wamevaa mavazi rasmi ya majaji na mbele yao kuna mawakili.

Dawati la mapokezi katika kituo cha huduma limepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna maofisi na kompyuta, viti vya wateja na maafisa waliovaa sare wakihudumia wananchi. Mabango ya huduma yananing'inia ukutani. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Jaji mkuu Martha Koome anaapishwa rasmi kuchukua wadhifa wa jaji mkuu. Amevalia mavazi ya heshima ya mahakama. Anaapa kwa kushika biblia, huku akionyesha utulivu na ujasiri.

Dawati la mapokezi katika kituo cha huduma imepangwa kwa mpangilio mzuri, kuna kompyuta, viti vya wateja na maafisa waliovaa sare wakihudumia wananchi. Mabango ya huduma yananing'inia ukutani. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Dawati la mapokezi katika kituo cha huduma, limepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna kompyuta, viti vya wateja na maafisa waliovaa sare wakihudumia wananchi. Mabango ya huduma yananing'inia ukutani. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Watu wameketi mezani wakitumia kompyuta. Baadhi wanaandika, wengine wanatazama skrini kwa makini. Mazingira yanaashiria kuwa ya kusomea au ya kufanya kazi ofisini.

Kikapu cha nguo kimewekwa ndani ya chumba, hakina nguo zozote. Kikapu hicho kimewekwa pembeni karibu na ukuta na chumba linaashiria kuwa na mpangilio mzuri na safi.

Dawati la mapokezi katika kituo cha huduma, lime pangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna computer , viti vya wateja, na maafisa waliovaa sare wa kihudumia wananchi. Mabango ya huduma yananing'inia ukutani, mazingira ni safi na yenye utulivu.

Mashabiki wa Gor Mahia wakiwa uwanjani wakishangilia kwa nguvu. Wamevalia jezi za kijani na nyeupe ,wakiwa na bendera na vuvuzela. Wanaimba wakiruka kwa furaha kuunga mkono timu yao.

Mtu akishikilia bendera ya Kenya, kwa uwanja wa mchezo. Wamevaa mavazi ya rangi ya taifa; nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe. Wanashangilia ishara ya uzalendo wengine wakiwa wamesimama.

Watumishi wa ofisi ya huduma wako kazini wamekaa kwenye counter tofauti. Wamevaa sare rasmi na vitambulisho vya kazi, wengine wakitumia computer . Mazingira ni safi na yenye utaratibu.

Dawati la mapokezi katika kituo cha huduma limepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna kompyuta, viti vya wateja na maafisa waliovaa sare wakiwahudumia wananchi. Mabango ya huduma yananing'inia ukutani. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Wanawake wanacheza mpira wa vikapu kwa bidii uwanjani. Wamevalia sare za michezo na wanashindana kwa nguvu na ustadi. Mpira uko angani, wengine wakiruka kujaribu kuufikia. Watazamaji wachache wanaangalia kwa makini.

Watu wamekusanyika uwanjani wakiwa wameketi na wengine wamesimama wakishangilia. Baadhi wamevaa mavazi ya timu wanayopenda, wakiwa na mapande ya mabango mkononi kushangilia timu zao.

Rais Wiliam Ruto anaapishwa rasmi mbele ya umma huku akiwa ameinua Bibilia kwa uaminifu wa taifa. Mke wake mama Rachael amesimama kando yake kwa heshima kubwa wakati wa kuapishwa kwake rais wa Kenya.

Dawati la mapokezi katika kituo cha huduma, limepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna kompyuta, viti vya wateja na maafisa waliovaa sare na barakoa wakihudumia wananchi. Mabango ya huduma yananing'inia ukutani. Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Wachezaji wamesimama kwa furaha wakiwa wameshika kombe baada ya ushindi. Wengine wameinua juu mikono yao wakipiga kelele na shangwe. Wamevalia jezi zao. Wanatabasamu kuashiria mshikamano mkubwa wa timu yao mbele ya mashabiki.

Dampo kubwa limejaa taka nyingi hasa plastiki za rangi mbalimbali za matumizi tofauti. Mifuko, chupa na mabaki ya plastiki yametapakaa kila kona ya eneo hilo.

Watu wanacheza mechi ya kandanda katika uwanja mkubwa wa michezo. Wamevaa jezi ya blue na kijani kibichi. Mashabiki wamejaa kwenye jukwaa wakishangilia kwa vifijo. Wachezaji wanakimbia kwa kasi wakipiga mpira kwa ustadi.